Daktari aliyevaa koti jeupe na kifaa cha kichwani akimhudumia mtoto katika kambi ya matibabu. Mgonjwa ameketi upande wa pili wa meza akiwa anaskiliza kwa makini, pembeni kuna vifaa vya matibabu na watu wengine walioketi wakisubiria huduma.

Wauguzi au mtu wa huduma wa afya akimtoa chanjo mtoto mdogo wakati mama au mlezi wake yupo kando hii ni kawaida katika kliniki au vituo vya afya kwa ajili ya kinga za watoto dhidi ya magonjwa

Daktari wa macho akimtazama mgonjwa wake Kwa kutumia kifaa maalumu cha kupima macho, daktari huyu anafanya uchunguzi wa macho ili kutadhimini afya ya macho ya mgonjwa.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano pamoja na barakoa na glavu, akimchukua sampuli ya mdomo wa ng'ombe kwa kutumia kifaa maalumu. Hii inaonekana kama sehemu ya uchunguzi wa afya au upimaji wa mgonjwa kwa ng'ombe.

Watoto watatu wakiwa nje, wanatabasamu huku wakionyesha mikono yao yenye sabuni wakiosha mikono kwa furaha, watoto wenyewe wanakaa wasichana watatu.

Sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa, kuna kiti cha mgonjwa kilichowekwa ukanda wa usalama, pamoja na mto wa mgonjwa kwenye chumba cha wagonjwa cha gari hilo. Pia kuna vifaa vya matibabu vilivyohifadhiwa kweye rafu za kando.

Jengo lililoporomoka na kundi la wafanyikazi wa dharura wakifanya uchunguzi au operesheni ya hali huku. Wanaume hawa wamevaa mavazi ya kinga na helmet za rangi manjano, hali inayoashiria tukio la ajali au majanga ya ujenzi.

Bidhaa ya vidonge vya SlowFe ambavyo ni virutumbisho vya chuma. Vidonge hivi ni vya utowaji wa polepole ambavyo husaidia kuongeza kiwango cha chuma mwilini kwa kiwango kinachodumu.

Daktari akimpea chanjo mtoto mchanga, huku mama akiwa mkononi akimshika mtoto. Hii ni sehemu ya huduma ya afya za kinga zinazolenga kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Chanjo ya MMR measles, Mumps na Rubela inayotolewa kwa watoto wenye umri wa miaka miezi kumi na mbili na zaidi. Chanjo hii inalinda dhidi ya magonjwa ya Mzio, homa ya kisonono na Rubela. Chanjo hii ni sehemu muhimu ya kinga za watoto.

Mkono na miguu ya mtoto mwenye vidonda au kaswende kwenye ngozi. Inaashiria hali ya ugonjwa wa ngozi unaohitaji mtoto huu matibabu au huduma ya afya.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kinga ya juu wanaoshughulikia kamba inayoonekana kuwa na mtu aliyekufa au kitu cha hatari na wanatayarisha kulipakia kwenye gari. Hali hii kawaida huonekana wakati wa kushughulikia magonjwa hatari kama ebola.

Mwanamke mtaalamu wa afya akiwa anampiga sindano mwanaume mwanamke huyu amevaa mavazi ya kinga na barakoa jambo linaloashiria kuwa anatekeleza hatua za usalama wakati wa chanjo.

Mwanamke aliyelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amevalia nguo ya hospitali amebeba mtoto mchanga mkononi mwake uku akiwa anamwangalia kwa upendo. Hali ya chumba inamwonyesha ni katika wodi ya wazazi au wodi ya kujifungulia.

Chumba cha wagonjwa kinaandaliwa kwa mfuatilio mzuri katika kitanda vyembamba na mashuka safi na kuna nafasi za kuzusha kati yao, hii inahakikisha usafi na utulivu hili kusaidia wagonjwa kupata huduma bora na kupona kwa haraka.

Meza ya mviringo ikiwa na chupa nyingi zilizojaa dawa za kienyeji. Pembeni kuna mpango linaotangaza doctor Mpumba Mduba ambaye anatoa tiba ya magonjwa mbalimbali kama za nguvu za kiume, kaswende, ngiri na za mengineo.

Watu watatu wakiwa nje ya jengo, wawili kati yao ni wanawake waliovaa suti ya kazi za afya na mask mmoja akionyesha namna ya kuvua mikono na mwingine akisubiri. Mtu wa tatu, mwanaume akiwa amevaa sare ya kijeshi na amesimama nyuma yao.

Watumishi wa afya wawili wakiwa kwenye chumba cha wagonjwa wachanga, wanaonekana wakihudumia watoto wachanga waliowekwa kwenye viti maalum vya matibabu, hii inaonyesha huduma za uchungaji za watoto wachanga katika hospitali.

Dawa ya kienyeji za tiba asili, zikiwa kwenye chupa cha machombo, baadhi ya jina la bidhaa ni Mtiki, na Mkoko. Dawa hizi mara nyingi hutumiwa kusaidia au kutibu matatizo mbalimbali ya kiafya, kwa njia ya asili.

Watu wawili wakiwa wamesimama pembeni mwa nyumba ndogo za mtaa ambazo zimejengwa kwa mabati na matofali. Nyumba hii ya nyuma ina rangi ya buluu na nembo ya fresh air .

Virutubisho vya lishe ya watoto pamoja na sindano na vidonge vya kutibu au kuzuia upungufu wa virutubisho mwilini. Virutubisho hivi hutumiwa kuwasaidia watoto wenye upungufu wa madini muhimu kama chuma, ziniki na vitameni A.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa akiwa anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, amevaa miwani ya kinga na mbele kuna vifaa vya tiba ya kinywa.

Mtu anapopatiwa chanjo na wauguzi. Chanjo hii ni muhimu kwa kinga dhidi ya magonjwa hatari. Mtu huyu anaonekana kuwa na hofu au wasiwasi wakati wa kupokea sindano, jambo ambalo ni kawaida kwa baadhi ya watu. Chanjo husaidia kuzuia maambukizi na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Daktari ya mwanamke au muuguzi akitunza mtoto mchanga katika kitanda cha watoto wachanga hospitalini. Anaonekana kuwa katika mazingira safi na salama ya chumba cha wodi ya watoto au kliniki ya uzazi.

Mtu aliyeketi mbele ya zulia au kitambaa chekundu na cheusi kilichojaa vifaa mbalimbali vinavyo onekana kuwa vya jadi au vya kienyeji, vifaa hivyo ni pamoja na chupa, pembe za wanyama, vyombo vidogo vya plastiki na udongo, miti ,majani na vitu vinginevyo vya kitamaduni.

Mama akiwa amekaa na mtoto mchanga mkononi huku muuguzi akiwa mbele yake anamsaidia au kumshauri kuhusu mtoto. Wako katika chumba cha kliniki kilicho na dirisha upande wa kushoto unawasha mwanga wa asili.

Kisanduku cha chanjo ya Travax PFS inayotumika kuzuia magonjwa ya masika, mumps na rubella . Chanjo hii ni ya aina ya live attenuated vaccine inayotolewa kwa kipimo cha kwa dozi moja. Chanjo hii hutolewa na Serum Institute of India Pvt .

Kifurushi cha vidonge vya Risperdal Tablets vidonge hivi ni dawa ambayo mara nyingi hutumika kutibu hali za akili, kifurishi kina vidonge nyeusi vya kijani vilivyowekwa kwenye plastiki za kuchukua vidonge moja moja .

Mwanamke akiwa amelala chini kwenye zulia na mtu mwingine amekaa akimchunguza tumbo au tumbo la mwanamke huyo. Inaonekana kama ni uchunguzi wa matibabu au mtaalamu akimsaidia mwanamke.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga, wote wawili wamevaa barakoa, na kuna watu wengine wakisubiria nyuma, hii ni hali ya huduma za afya.

Chupa tatu za vidonge vya virutubisho vya vitamini da tatu, chupa ya kwanza ni ya brand mindbodygreen yenye lebo ya rangi ya kahawia, chupa ya pili ni ya brand pure na ni nyeupe, na chupa ya tatu ni ya brand now yenye lebo na rangi mchanganyiko wa zubaru na nyeupe.

Chanjo ya MMR inahudumiya kuzuia magonjwa ya surua, nusu na Rubella . Kwenye picha kuna sindano na chupa ya chanjo ikionyesha mandalizi ya dozi. Chanjo hii ni muhimu kwa afya ya wanajamii na watoto.

Watu waliolazwa hospitalini. Mtu mmoja ameketi kando ya kitanda akiwa na mkono wake kichwani. Inaonyesha dalili za kuwa na wasiwasi, huzuni na maumivu. Wengine wamelala kwenye vitanda wakipokea matibabu au kupumzika.

Kifaa cha kunawia mikono kinachotumia mtungi wa maji wa plastiki uliowekwa juu ya stedi ya chuma. Chini yake kuna sinki la maji la plastiki na ndoo nyeupe ya kukusanya maji yaliyotumika.

Muuguzi au mtu wa hudumu ya afya akiwa amesimama na kumasaidia mwanamke aliye lala chini labda akitunza au kumsaidia katika hali ya afya wanawake wengine watatu wakiwa wamekaa .

Mandhari ya eneo la ukame lenye udongo wa mawe na mchanga mkavu, mti mmoja waonekana umesimama katikati ukiwa na matawi machache na majani kidogo ishara ya uhaba wa mvua, mandhari hii yawasilia hali ya jangwa au ukame sugu.

Mtu akipatiwa chanjo kwenye mkono wake na mtu mwingine akiwa amevaa suti ya kinga, watu wengine wamesimama nyuma ya katika foleni wakiwa wamevaa mavazi mbalimbali.

Wanawake wawili wakitembea mtaani kwenye makaazi ya watu. Moja wao amevaa koti la kazi na anatumia mikrofoni kuwasilisha ujumbe kwa watu walioko eneo hili mwingine anaonekana akimfuata.

Mwanaume aliyevaa suti ya chupu nyeupe, akikamata na kupanga bidhaa kwenye rafu. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa dawa au virutubisho na kuna bango nyuma iliyoandikwa kuhusu ugonjwa wa malaria au hepatitis.

Muuguzi wa kike akiwa amevaa sare za hospitalini za kijani akiwa anachukua au kuangalia mtu aliyefunikwa kwa blanketi mgongoni, kwenye chumba cha hospitali. Chumba hicho kina dirisha na baadhi ya vifaa vya matibabu kama vifaa cha kupima moyo na viti vya kukalia.

Daktari anachukua sampuli ya kupimia ugonjwa kwa mwanamke kwa kutumia swap kinywani. Wote wakiwa wamevaa maski kwa usalama yao.

Moto mkubwa ukiteketeza nyasi porini huku wazimamoto wawili wakiwa kazini wakijaribu kuuzima, wamevaa mavazi ya Kinga ya njano na vifaa vya kuzima moto, tukio hili lina ashiria dharura ya moto hufanyika au msitu na juhudi za kudhibiti ili kuzuia uharibifu zaidi wa mazingira.

Timu ya madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji vinyungo vya kichwa na barakoa wakiwa katika chumba cha upasuaji wanajitahidi kufanya oparesheni kwa umakini huku baadhi yao wakitazama na wengine wakishiriki moja kwa moja kwenye upasuaji.

Darasa lenye wanafunzi wengi walioketi madarasani wakiwa wameshika vijikaratasi au vijipango, mwalimu au mwezeshaji amesimama mbele yao akizungumza au kufundisha, inaonekana kama somo la afya, elimu ya jamii au kampeni ya uhamishaji, mazingira ni ya shule ya msingi au sekondari.

Daktari akimchunguza mtu mgonjwa ambaye ameketi cha kliniki. Daktari amevaa kitambaa cha uso na glavu za mpira. Anaonekana akitumia kifaa cha kutazama ndani ya mdomo ya mgonjwa.

Mtu huyu amevaa barakoa na anapokea sindano kwenye mbega lake. Na mkono wake umekunjwa kuonyeshwa sehemu ya sindano. Chanjo hii ni mojawapo wahatua muhimu ya kuzuia magonjwa.

Chupa ya dawa yenye lebo ya maandishi GHUDATUN na chini yake inasema, dawa ya kazi dume kupanuka na pia mia moja miligramu, na pia chupa hii iko kwenye meza ya ambao ndani ya chumba.

Kundi la watu waliokusanyika kando ya daraja ndogo au tundo la maji, iliyozungukwa na udongo ulioharibiwa labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa. Maji yenye matope yanaonekana yakitiririka chini ya daraja hilo.

Mama aliyevaa nguo za hospitali anaketi kitandani akiwa anamshika mtoto mchanga. Anaonekana kuwa katika wodi ya hospitali baada ya kujifungua. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya buluu na kuna vifaa vya hospitali katika dripstand na vitanda vingine.

Mwanamke akiwa amevaa nguo za kienyeji akiwa amebeba mtoto mgongoni na kitambaa cha rangi ya waridi na samawati, pia amebeba chombo cha plastiki cha rangi ya njano nyuma kama mkoba, ambacho kawaida hutumika kubeba maji au mafuta,

Sindano na chanjo ya MMR. Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa ya ukimwi, maumivu ya tezi za mate na homa ya manjano.

Vidonge au vidonge vya virutubisho vya calcium kutoka chapa tofauti tatu, Nechamen, Pure Encapsulations na Mykind organcs. Vidonge hivi hutumia kusaidia afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Mama mpya akiwa ameketi hospitalini anavalia vazi la hospitali la kijani, anashikilia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, au anaonekana kuwa mwenye furaha na tabasamu ishara ya furaha ya uzazi.

Mfanyakazi aliyevaa koti jeupe la mabara kofia ngumu na barakoa akiwa kwenye chumba cha uchanguzi .Anaonekana akifanya kazi ya kusafisha au kungangua mitungi ya ngesi. Huenda ni mtungi ya oksijeni ambayo imepangwa kwa safu upande wake.

Sufuria ya zamani ya makaa mvuke unaotoka juu. Ikionyesha kuwa kuna kitu kinachochemsha ndani, au moto umezimwa hivi karibuni. Sufuria hii ina michoro ya kitamaduni na inaonekana katika mazingira ya kale au ya asili.

Muuguzi anayepewa mtoto chanjo. Mama anaonekana kufurahia na kumpa moyo mtoto wake wakati chanjo inapotolewa. Chanjo ni muhimu kwa afya ya watoto ili kuwakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali, athari na kuzuia maambukizi katika jamii.

Meza yenye mizizi na mimea ya kinyesi na mabakuli mandogo yaliwemo madawa au unga wa mimea, inaonekana ni sokoni au mahali pa kuuza tiba za asili au minyaa za madawa, mizizi hii hutumika katika tiba za asili kwa tatizo mbalimbali za kiafya.

Mtu akitazama mabango yaliyowekwa kwenye nguzo za umeme au taa. Mabango hayo yameandikwa tangazo la huduma za daktari aitwaye Dr. Gikonko ambaye anajulikana kwa kumvutia mpenzi, biashara na nyota.

Choo cha umma kilichojengwa kijijini au katika eneo la mashambani, choo hiki kina muundo wa kisasa wa mabati na kuta imara. Kina mlango wa kufunga na kando kuna kifaa kinachoweza kuwa ni mfumo wa kuhifadhiwa maji au maji taka.

Wanawake watatu walioketi, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni, yenye rangi ya kahawia na madoadoa meupe yanayofanana na ngozi ya mnyama. Wanashikilia matawi ya mimea mikononi mwao, jambo linaloweza kuashiria shughuli ya kitamaduni, tambiko au maonyesho za jadi.

Daktari anapima au kumpa chanjo mtoto mdogo katika kifuo cha afya. Hatua muhimu kwa afya na kinga dhidi ya magonjwa. Daktari yenyewe amevaa manguo zake za rasmi yenye na rangi ya nyeupe.

Mwanamke akiwa amekalia na mtoto wake huku mfanyikazi wa afya akiwa amevalia suti la kliniki na barakoa ameonekana tayari kumwandalia chanjo mtoto hii inaonyesha huduma za chanjo zinapotolewa hata katika maeneo ya vijijini au magumu kufikia.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki hii ya meno. Daktari ana glavu na barakoa na mgonjwa amelala kwenye kitanda cha matibabu. Inahusiana na huduma za afya, ya kinywa na ya meno.

Vidonge hivi ni vya Cholecalciferol pia huitwa vitamin D3 .Hutumika kusaidia mtu mwili kupata calcium na kuboresha afya ya mfupa na meno. Pia husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia ugonjwa ya kifafa.

Kundi la watu wakiwa katika chumba cha hospitali. Kuna mwanamke amelala kitandani akiwa amebeba mtoto mchanga, na watu wengine wanazungumza naye au kumsaidia. Inaonekana kama ziara ya kumfuatilia au kutoa msaada kwa mama na mtoto.

Mtu aliyekaa ameshikilia chupa mbili za vidonge vya dawa. Mbele yake kuna kiti cha plastiki ya rangi ya bluu na nyuma kuna ukuta wenye fumbu la rangi ya bluu na nyeupe.

Msichana kijijini akiwa na tabasamu huku ameshikilia pedi ya kike mkononi, anaonekana kuwa darasani au kwenye kikao cha kuelimisha kuhusu afya ya hedhi. Nyuma yake kuna wasichana wengine waliokaa, wakitazama au wakicheka.

Tangazo la masai herbal kutoka kwa kliniki ya mmea tiba, tangazo linahimiza watu kupata tiba za asili kwa afya kwa kutumia mimea halisi kutoka maeneo mia moja tofauti nchini Tanzania.

Kisanduku cha dawa kilichoandikwa Stamaril , ambacho ni chanjo homa ya manjano. Hii ni chanjo ya virusi hai vilivyodhoofisha na kutolewa kwa sindano kwa watu wanaosafiri kwenda maeneo yenye hatari ya maambukizi ya homa ya manjano.

Mwanamke akitunza mtoto aliye ndani ya incubator hospitalini. Incubator ni chombo kinachotumiwa kuhifadhi na kutunza watoto wachanga hasa wale waliopata matatizo ya afya au walizaliwa mapema.

Mtaa ulio jaa maji kutokana na mafuriko, kuna watu wakijaribu kupita kwenye maji kwa kutumia pikipiki pamoja na magari, hali hii inaonyesha matatizo ya usafiri na hadhari zinazoweza kusababishwa na mafuriko.

Kundi la watu waliovaa sare za kazi wakiwa na vifaa kama vile simu au vifaa vya kidijitali mkononi mwao. Inaonekana ni makarani wa census au maafisa wa afya wakifanya kazi ya uhamashaji au kusanyaji wa taarifa mashinani.

Maji yametumbukizwa barabara na watu wanapita kwa uangalifu wakibeba viatu mikononi kuzuia kuumia. Hali hii inaonyesha madhara ya mafuriko ambayo yanaweza kusababisha usumbufu kwa maisha ya kila siku na usafiri.

Mtu mmoja akiwa amevalia kifaa cha kumsaidia kutembea , akiwa amesimama au akijaribu kutembea huku watu wengine watatu wakimzunguka ,watu hao wengine wanaonekana kuvaa mavazi ya kliniki au hospitali.

Sindano na chupa ya chanjo ya polio. Chango hii hutumia kuzuia ugonja wa polio. ambao ni ugonjwa hatari unaoweza kusababisha ulemavu wa kudumu au hata kifo. Chanjo hii ya polio ni sehe muhimu ya mpango wa chanjo za watoto duniani kote.

Viti vinavyoweza kuwa vifaa vya kienyeji au vya kitamaduni vinavyotumika katika tamaduni mbalimbali, pengine Kwa ajili ya matibabu ya kienyeji au shughuli za kiroho, Kuna chungu cha udongo kilichopambwa Kwa mduara wa kabe za rangi chupa cha plastiki na chungu kidogo Cha mbao kilichojaa vitu tofauti.

Mwanamke anayeonekana kusubiri au kuchukua maji, akiwa amezungukwa na mabadhora mengi ya plastiki yenye maji ndani. Mazingira yanaonyesha eneo la kijijini au mji mdogo. Hali hii inashiria umuhimu wa upatikanaji wa maji safi na changamoto zinazowakumba watu wengi katika maeneo ya vijijini.

Dawa zinazotumika kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Dawa hizi ni Rifampin, Ethambutol, pyrazinamide Isoniazid na ambazo hutolewa kwa pamoja katika mzunguko wa matibabu.

Aina mbalimbali za vidonge vya vitamini da tatu, hutumika kusaidia kuongeza kiwango cha vitamini da mwilini. Ambayo ni muhimu kwa afya ya mifupa na kinga ya mwilini.

Tukio la moto uliochoma majengo katika eneo lenye makazi ya watu wengi, watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo wakitazama au kusaidia baada ya moto huo.

Mapipa ya dawa ya Stamaril . Dawa hii hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kama vile vidonda vya tumbo na mahambukuzi ya bakteria pale tumboni. Dawa hii yenyewe ziko kwa mafuko zao.

Muuguzi akimhudumia mtoto mchanga hospitalini. Muuguzi huyu anaonekana akimfunika mtoto kwa uangalifu kitambaa cheupe chenye madoa ya waridi. Mazingira ni ya wodi ya watoto wachanga yenye inafaa ya matibabu na usafi wa hali wa juu.

Bidhaa za dawa zinazojumuisha supramax , alfomax na renomax . Supramax ni vidonge vya kuongeza damu yenye madini ya chuma na vitamini mbalimbali kwa ajili ya kusaidia afya ya damu na kuongeza nishati mwilini.

Mkono wa mgonjwa umewekwa sindano ya kudungwa kwa ajili ya kuchukua damu. Daktari au mhudumu wa afya anashika mkono ili kuhakikisha mchanyiko unaofanyika salama. Kuna mipira ya damu na vifaa vya kitabibu karibu vinavyoonyesha mazingira ya hospitali au chumba cha matibabu.

Mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha tiba ya viungo akisaidiwa kutembea na wataalamu. Kuna vifaa vya mazoezi ya bar la kushika kwa usaidizi wa kutembea.

Muuguzi akimhudumia mgonjwa aliye kwenye kitanda cha hopsitali, mgonjwa anaonekana kuvaa mavazi ya hospitali na kutumia kifaa cha kumsaidia kupumua. Mazingira yanaonyesha kuwa ni chumba cha wagonjwa maututi au wodi ya huduma ya dharura.

Mama akiwa na mtoto mdogo, akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi wa afya, aliyeketi na kuvaa kitambaa cheupe. Muuguzi anampima sindano mkononi kwa mtoto, sehemu hiyo inaonekana kama kliniki ya jamii.

Majengo yaliyoporomoka baada ya mtetemeko la ardhi. Watu wakitembelea eneo la uharibifu wakiwa wamevaa mavazi ya usaidizi ilihali wengine wakirekodi.

Mtu mmoja amevaa mavazi ya kienyeji akiwa anapokea sindano kutoka kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa koti la nyuma. Wote wawili wamevaa barakoa jambo linaloashiria kufuata kanuni za usalama za afya.

Mhudumu wa afya akiwa kliniki, akimhudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake. Mama ameketi kwenye kiti huku muuguzi akiwa amevaa sare za buluu akimshika mtoto kwa uangalifu.

Mwanaume huyu mtaalamu wa afya anaandaa sindano, tayari kumuongeza chanjo mtu, chanjo hutumika kulinda dhidi ya magonjwa mbalimbali kuongeza kinga mwilini chanjo ina umuhimu katika kinga ya jamii na kuzuia kuenea kwa mavirusi.

Meza ya rangi nyekundu iliyojaa vyombo mbali mbali vya plastiki, na madawa madogo madogo, pamoja na vitabu vilivyowekwa kwenye viti vya plastiki karibu na meza. Inaonekana ni eneo la kuuza au kuweka madawa na vitabu.

Mtoto mdogo akipewa chanjo na mtoto anashikiliwa na mtu mzima, labda ni mama au mlezi wake. Mtu anayemtoa chanjo amevaa glasi la plastiki na vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi.

Chupa ya vindonge yenye label yenye maneno pills for sex ikionyesha kua ni vindonge vinavyo husiana na afya au utendaji wa ngono. Hii inaweza kua dawa za kusaidia matatizo ya uzito wa nguvu za kiume au matatizo ya kimapenzi.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya akimsaidia mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na matatizo ya kupumua kwa kutumia kifaa cha kumsaidia kupumua au kuweka dawa ya kuvuta pumzi , wengine wanaonekana wakimsaidia au wakimtazama mgonjwa.

Ngamia amelala kwenye mchanga anaonekana amechoka au labda amepoteza nguvu. Ngamia huyu ana mzigo mgumu kwenye mgongo na anajikuta ameshindwa kusimama au kuendelea kusafiri.

Chupa ya rangi ya giza yenye lebo inayosoma Balijaam . Inaonekana ni dawa au bidhaa inayotumika katika kilimo au bustani labda ni dawa ya kuua wadudu au mbolea ya mimea.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya rangi ya kijani amesimama katika eneo la mji kavu na wenye mti usio na majani. Ardhi inaonekana kuwa yenye mchanga mwekundu na kuna muundo ya migogo ya miti iliyokatwa na kuanguka.

Mtu akikusanya maji kutoka kwenye bomba au kisima. Kando kuna picha ya maelekeo ya kuhusu usafi wa mzingira na umuhimu wa kutumia maji salama na zile hatu za afya na usafi zinazochukulia katika jamii.

Kundi la watu wakikusanyika nje, wakiwa wamevaa suti na baadhi wakiwa na glavu za plastiki na barakoa. Inaonekana ni tokeo la kukagua au kufanya shughuli za afya au usafi.

Mwanamke akifurahia kumpa maji kutoka kwenye chanzo safi cha maji. Inaashiria umuhimu wa maji safi katika afya na maisha bora. Anaonekana akiwa na furaha, jambo linaloonyesha manufaa ya kupata maji safi na salama.

Jengo likiwa linawaka moto mkubwa na moto unasambaa haraka kwenye paa na sehemu zingine za jengo hilo. Moto huu unaonekana ni mwenye hatari sana.

Jengo lililokombolewa kwa kutumia mashine ya kuchimba, huku maafisa ya usalama wakiwa wanasimamia shughuli hiyo. Kuna jengo lengine refu lililokamilika au bado linaendelea kujengwa nyuma.

Mgonjwa akipata huduma ya meno kutoka kwa daktari wa meno na muuguzi. Daktari wa meno anachunguza au anatibu meno ya mgonjwa wakati muuguzi anamsaidia kwa kuwasha taa na kutumia vifaa vyaa msaada.

Aina nne ya virutubisho au madini ya vitamini D tatu pamoja na Vitamin K mbili. Kila chupa ina label tofauti na rangi tofauti. Haya ni madini yanayotumika kusaidia afya ya mifupa na kuongeza kinga ya mwili.

Mkono wa mtu akichukua sindano na dawa ya chanjo kwenye bomba la sindano, hii inaashilia hatua ya chanjo au utoaji wa kinga dhidi ya magonjwa kupitia sindano.

Mtu mzee anapokea chanjoo, amevaa barakoa na amevaa shati la rangi ya raia na ndege limechorwa. Mtu mwingine ambayo anaonekana kua muuguzi, pia amevaa barakoa na anamsafisha kidole au sehemu ya mkono mtu huyo kutumia kitambaa cha costopi.

Chanjo za ugonjwa wa surua, mafua ya koo na rubela. Hizi ni chanjo muhimu kwa kuzuia magonjwa haya hatari, yanayoweza kusababisha madhara makubwa hasaa kwa watoto.

Daktari akiwa amevaa suti ya hospitali na kuvaa barakoa akiangalia mtoto mchanga aliye kwenye kitanda cha hospitalini. Daktari huyu ana tethoscope shingoni na anaonekana akimchunguzamtoto kwa makini.

Dawa ya vitamini D tatu yenye hutumika kama suluhisho la kumeza au sindano. Kuna boksi lenye maelezo hayo na ampuli nya dawa pembeni.

Daktari wa macho akiwa kutumia kifaa maalum cha kupima macho kinachoitwa slit lamp .Daktari huyu amevaa glasi na glovu za mpira za kinga na mgonjwa ameketi akisubiri daktari kufanya uchunguzi wa macho.

Vial kadhaa za chanjo zenye maandishi measles , mumps , rubella virus vaccine zimepangwa juu ya kitambaa cha kijani. Karibu nazo kuna sindano, mipira ya kudhibiti sindano na chupa ndogo za dawa zenye vifuniko vya rangi tofauti. Mazingira haya yanafanana na ya hospitali au maabara.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali akiwa amemshika mtoto mchanga mkononi mwake. Mwanamke huyu anaonekana kumpenda na kumtazama kwa upendo mtoto wake huku mtoto akiwa amefunikwa kwa pilloketi nyepesi nyeupe.

Mwanamke mwingine akimkabidhi mama aliye ameketi kitandani vifaa kama blanketi, mavazi na vitu vingineo vya msaada. Inaonekana ni tukio la kusaidia wamama na mtoto wake aliyezaliwa, ikionyesha upendo na msaada katika hosiptali au kituo cha afya.

Wanawake wawili waliovaa koti za maabara wakifanya kazi ya kushona. Mmoja akiwa anatumia mashini ya kushona. Kwenye meza mbele yao kuna vitu vingi vilivyoandaliwa.

Duka ndogo la kienyeji lenye chupa nyingi za plastiki na kioo ambazo zinaweza kua zawadi au viungo vya kiasili au hata vinywaji vya kienyeji, vitu mbalimbali vinavyoweza kutumika katika utamaduni au maisha ya kila siku.